Wafanyakazi wawili wa kampuni ya umeme wanaonekana barabarani. Mmoja akiwa amepanda ngazi ndefu akipunguza miti. Kando ya barabara kuna barabara ya waenda kwa miguu, iliyotengenezwa kwa vigae na ukuta wa matofali.

Kuna kituo cha kubadilisha umeme, kuna transformer kubwa, na nguzo zenye nyaya nyingi za umeme. Majengo mengine madogo, pia yako nyuma, miundo mbinu hii, ni muhimu kwa usambazaji wa nishati.

Kuna mitambo ya KenGenikiwemo mitungi mikubwa miwili ya kuhifadhi yanaonekana wazi yenye nembo ya KenGen. Pia kuna miundo mingine ya viwanda, nguzo za umeme, na eneo la maegesho lenye gari. Eneo hilo linaonekana kuwa katikati ya mazingira ya viwanda au uzalishaji wa umeme.

Jengo kubwa la ghorofa lenye kuta la matofali na paa la vigae. Nguzo za umeme zilizo na transformer zimesimama mbele ya uzio wa bluu. Miti midogo na mimea mingine yako karibu na barabara.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka sehemu chafu. Vyombo mbalimbali vya maji vimetapakaa ardhini. Nyumba zao za mabati zimejengwa karibu. Hii inaashiria maisha ya tapaka ya chini.

Mlishi wa wanyama pori, anamlisha ndovu mdogo kwa chupa. Mnyama huyo, anakunywa maziwa huku yakimwagika. Tukio hili linaweza kufanyika katika kituo cha kulea ndovu yatima hapa nchini.

Hawa ni nyati watatu, wakiwa karibu na maji, mmoja yuko mbele, akitazama moja kwa moja kamera, na pembe zake zinaonekana wazi, nyati wa pili na wa tatu, wako nyuma kidogo, wakinywa maji.

Kuna twiga mrefu anayesimama kwenye mandhari ya asilia yenye miti. Nyuma yake kuna jiji lenye majengo marefu. Pia pana mchanganyiko wa wanyama pori na maendeleo ya jiji. Mbingu inaonekana kuwa ya buluu na mawingu meupe.

Kuna mto unaonekana unapita karibu na makazi duni. Kuna njia ndogo yenye ngazi na watu wanapanda. Majengo yamejengwa kwa mabati na mazingira yanaonekana kuwa duni.

Kuna mwanamke anayefurahia pikiniki chini ya mti mkubwa. Anajipumzisha kwenye blanketi nyeupe akila matunda na vitafunio vingine. Mazingira ni ya kijani kibichi na yenye miti mingi ikionyesha utulivu na amani.

Wanawake wawili wanaonekana wakijitahidi kuchota maji kutoka mto mchafu uliojaa takataka na uchafu. Mwanamke mmoja amesimama ndani ya kikapu kikubwa akijaribu kufikia maji kwa mikono yake. Hali hii inaangazia changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika baadhi ya maeneo mjini.

Mkono wa mtu unaonekana ukishika ndoo labda akijaza maji labda ikitoka kwenye chanzo cha asili kinachotiririka kutoka kwenye mwamba. Mimea inaonekana ikikuwa karibu na mwamba. Hali hii inaashiria upatikanaji wa maji kijijini.

Anaonekana chui maridadi akiwa na manyoa yake yenye madoadoa meusi yana mtambulisha. Anaonekana akitazama kwa umakini na utulivu. Pia kwenye nyuma ya kichwa yake inaonekana matawi yenye kijani kibichi.

Vifaru wawili wanaonekana wakila nyasi kwenye eneo wazi huku anga likiwa na mawingu mazuri ya machweo. Kwa umbali majengo marefu ya jiji yanaonekana ikiashiria kuwa ni nje ambapo wanyamapori na magari ya jijini huishi pamoja.

Vifaru wawili wanaonekna katika mazingira yao ya asili ya kichaka na miti. Mmoja amesimama huku mwingine akionekana amelala chini mbele. Hii hua inaonyesha uzuri wa wanyama pori na umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hawa ardhini mjini.

Kuna kifaru anayoonekana kama kijana akishugulikiwa na walinzi wa wanyama pori karibu na gari la safari. Inaonekana kama shuguli ya uhifadhi wa kuimarisha mnyama. Walinzi wanajitahidi kulinda kifaru uyu muhimu ikiwaonyesha juhudi za kulinda viumbe hawa azimu njini Kenya.

Wanaonekana kundi la vijana wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi angavu wakishiriki katika shughuli za kusafisha mazingira. Wawili kati yao wanatabasamu mbele ya kamera huku wengine wakifanya kazi kwa nyuma. Inaashiria juhudi za jamii katika kuhifadhi mazingira.

Mtu anaonekana akiwa amebeba gunia kubwa mgongoni, akivuka mto mdogo uliyojaa matope katika eneo la makazi duni au la vijijini. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na kuna takataka pembeni mwa mto.

Mtu mmoja anaonekana akichagua takataka kutoka kwenye pipa kubwa la plastiki, huku kukiwa na rundo kubwa la taka za plastiki zilizotapakaa chini. Mazingira yanaonekana kuwa chafu na yenye yamejaa uchafu.

Wanaonekana twiga kadhaa katika mazingira ya asili labda kwenye hifadhi ya wanyama. Twiga hao wenye shingo ndefu na madoadoa wanaonekana wakiwa karibu huku nyuma yao inaonekana miti mirefu. Ni muonekano mzuri wa wanyama hawa adhimu nchini.

Jengo la bunge la Kenya linaonekana lenye mnara mrefu wa saa na bendera ikipepea. Ipo katikati ya mazingira ya kijani kibichi na bustani mzuri. Magari yameegeshwa kwenye maegesho yaliyo mbele yake, chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe.

Kundi la watu wanaonekana wakisafisha eneo lenye miti mirefu na mianzi na rundo kubwa la taka. Mtu moja aliyevaa koti la rangi ya manjano angavu anajitahidi kusafisha taka hizo. Inaonekana kama juhudi za usafi wa mazingira.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizosukwa anaonekana akiwa ameketi kwenye benchi la mbao. Amevaa kaptula fupi na shati jeupe na anaonekana kutabasamu. Benchi limefunikwa na kitambaa cha buluu na njano. Kuna begi la kubeba baridi na chupa ya maji karibu yake ikionyesha mazingira ya nje.

Mto unaonekana kuwa na uchafu, uliyopakana na ardhi isiyolimwa na majengo mbali. Maji nayo yakiwa na matope na kuna taka zilizoelea, hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Wanawake wanaonekana wakifua nguo nje ya vibanda vilivyojengwa kwa mabati. Kuna ndoo nyingi za rangi tofauti tofauti zikiwa zimejaa nguo na maji. Hali hii inaashiria uhaba wa maji safi na mazingira magumu ya kuishi.

Panaonekana tembo mchanga wa kiafrika akitembea kwenye eneo kavu la nje lenye mimea michache. Rangi yake ya kahawia inaashiria kuwa labda amejifunika kwa udongo au tope. Masikio yake makubwa na shina refu ni sifa bainifu ya tembo.

Anaonekana kifaru mchanga labda akiwa ameekelea kifaa cha kufuatilia akisimama kwenye eneo kavu la Savana. Mlinzi wa wanyama pori anaonekana nyuma yake, akibeba blanketi hii inaonyesha juhudi za huifadhi wa wanyama pori asa vifaru waliohatarini kutoweka.

Wanaonekana simba wawili dume na jike wakipumzika kwenye nyasi. Simba dume ana manyoya marefu huku jike akiwa na sura ya utulivu. Hii inaagiza uzuri wa wanyama pori wa Kenya na maisha yao ya asili ya porini.

Simba jike anaonekana amelala juu ya kimaa katika mbuga ya wanyama huku mandhari ya jiji ya Nairobi ikionekana kwa umbali. Jiji likiwa limefunikwa na ukungu ikitofautiana na mazingira asilia ya mbuga.

Linaonekana rundo la takataka na watu wakicharuka. Wanaume wawili wamekaa na kusimama huku mwingine akishughulikia mfuko. Mazingira yanaonekana kuwa chafu na yamejaa uchafu ikionyesha mazingira magumu ya kuishi.

Haya ni magari ya abiria, labda matatu, yakiwa yameegeshwa barabarani. Watu wanasubiri kusafiri au wanapita kando ya barabara. Kuna mabango ya maelekezo ya njia, yamebandikwa juu ya magari. Miti yenye maua inatoa kivuli.

Basi limeegeshwa barabarani. Karibu kuna bango la matangazo likionyesha njia ya barabara yenye basi kupitia. Maji ya kunywa yamepangwa kando ya barabara. Watu wachache wanaonekana kwa umbali.

Hapa ni barabarani yenye shughuli nyingi. Kuna ishara ya barabarani inaonyesha kivuko cha waenda kwa miguu. Magari ikiwemo lori ya saruji, gari ndogo na abiria, na basi jekundu, yanayosubiri kwenye taa ya trafiki. Mandhari ya nyuma ina mitii na vijengo, ikionesha mazingira ya mjini.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi mijini. Mabasi mawili ya abiria almaarufu matatu yanaonekana yakipakia au kushusha abiria. Kuna magari mengine na pikipiki barabarani huku majengo marefu yakionekana nyuma. Inaonyesha hali halisi ya usafiri wa umma Nairobi.

Mwanamke anaonekana amesimama barabarani huku amevalia nguo za mazoezi ya kijani kibichi na nyeusi na fulana nyeupe ndani. Amejikunja mkono akitazama upande wa kulia. Kwa nyuma kuna duka la miwani ya jua na watu wengine ikionyesha mazingira ya mjini wenye shughuli mingi.

Inaonekana matatu maridadi barabarani ikiwa na mabango mengi ya rangi ya njano, nyeusi na nyekundu. Ina picha ya kipekee nyuma na pia matatu hii inaonekana ni usafiri wa umma. Inaonekana ikisafiri barabarani ikonyesha utamaduni tajiri na ubunifu wa matatu nchini.

Inaonekana barabara pana yenye magari machache yakipita. Upande wa kushoto kuna safu ya miti na upande wa kulia kuna barabara ya waenda kwa miguu. Kwa umbali kuna majengo na ishara za barabarani ikionyesha mazingira ya nje ya jiji.

Kuna mabasi kadhaa yaliyoegeshwa, yanaonekana kuwa ya usafiri wa umma. Watu wamesimama karibu na mabasi wakisubiri kupanda au kushuka. Kuna majengo marefu kwa nyuma, ikionyesha eneo la jijini.

Hapa ni barabara yenye shuguli nyingi jijini. Kuna magari mengi, mabasi na watu wanaotembea. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara kuashiria mazingira ya mjini. Kunaonekana kuna msongamano wa magari na harakati mingi.

Kuna basi ambayo sehemu ya juu ina rangi ya kijani iliyofungwa kwa turubai labda limepakia mizigo. Basi lingine la rangi nyeusi linaonekana nyuma. Miundombinu ya umeme na majengo ya mjini pia yanaonekana nyuma.

Basi ndogo la abiria linaonekana likiwa limepakwa rangi waridi na nyeupe likiwa limeegezwa barabarani. Watu wanaonekana wakiingia. Kwa nyuma, kuna majengo na mabango kubwa la matangazo likionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Basi dogo jeupe la abiria aina ya isuzu linaonekana limeegeshwa barabarani jijini. Watu wanaonekana pembeni mwa barabara na majengo marefu. Basi hili hutumika kusafirisha abiria na ni aina ya usafiri wa kawaida hapa nchini.

Hapa ni barabarani yenye shughuli nyingi mjini iliyojaa magari na watu wengi. Majengo marefu yaliyojipanga pande zote za barabara yanaonekana huku kukiwa na soko au eneo la biashara upande wa kushoto.

Wanaonekana watu wawili, labda conductor au dereva, wakiwa wamesimama karibu na basi la abiria. Mmoja ameshika bango kubwa lenye nambari arubaini na sita na orodha ya maeneo, ikionyesha njia ya basi.

Hapa ni eneo la mji lenye shughuli nyingi. Magari kadhaa ya abiria, yakiwemo matatu zenye rangi mbalimbali, yamepakia kando ya barabara. Juu ya matatu moja kuna bango linalo onyesha safari ya gari.

Kuna matatu nyingi zikiwa zimesimama karibu na kituo cha mafuta. Watu wanasubiri usafiri. Mabango ya matangazo pia yanaonekana mahali magari yanaelekea. Eneo hili ina shughuli nyingi.

Basi dogo lenye rangi nyingi, lipo limepakiwa karibu na barabara yenye majengo marefu. Mabasi mengine pia yanaonekana yakiwa kwenye mstari. Watu wanatembea kando ya barabara.

Hii ni traini la abiria, labda ikipita karibu na kituo cha reli, na tazamo kupitia huwa wa waya. Na jengo la samawati la juu linaonekana Kwa nyumba, traini lina rangi nyeupe, nyekundu na njano.

Pana koki nyingi, za maji, zilizopangwa kwa safu. Baadhi zina mipira iliyounganishwa. Ikionyesha matumizi ya kumwagilia au kusambaza maji. Mfumo huu, unaweza kupatikana katika bustani.

Huu ni mfereji mrefu uliochimbwa ardhini. Umejaa maji machafu, takataka na mawe yanaonekana ndani ya maji na kando ya mfereji huo. Kivuli cha mtu kiko kikining'inia kwenye ukuta wa udongo.

Poli kubwa ya bomba la plastiki la kijani linaonekana. Ikiwa limefungwa kwa kamba nyeupe. Linaonaonekana kuwa imara na limefungwa vizuri. Ikiwa tayari kwa matumizi ya umwagiliaji au miundombinu mengine.

Kuna ngazi za ndani ya nyumba zenye reli nyeusi ikishuka hadi kwenye eneo la sakafu la mbao. Kushoto kuna pipa la buluu na kulia mapipa mawili yaliyojaa mifuko nyeusi ya takataka. Mlango wa buluu na ukuta wa rangi ya manjano zikionekana kwa nyuma. Hii inaonekana kuwa ndani ya jengo.

Rundo la mabomba ya ukubwa mbalimbali yanaonekana yakiwa yametandazwa kwenye sakafu ya zege. Mabomba haya yanatumika sana katikati mifumo ya maji ya mifereji yakionyesha bidhaa za ujenzi. Rangi nyeupe na uso laini ni sifa za kawaida za mabomba haya.

Haya ni mabomba makubwa ya chuma yaliyotumiwa yakiwa yametupwa kwenye nyasi. Yanaonekana kuwa yameondolewa kwenye mradi fulani. Nyuma kuna miti na anga ya buluu kuashiria kuwa ni nje.

Mitambo minne virefu ya viwanda vikitoa moshi mwingi angani inaonekana. Moshi huo ni mweupe na kijivu ukitanda mbali. Nguzo za umeme pia zinaonekana nyuma, hii inaashiria kiwanda kinachochafua hewa, labda kituo cha kusalisha umeme.

Kuna ukuta wa bati, labda wa nyumba au uzio, ukiwa na nyasi na udongo chini yake. Dimba la maji lipo karibu na ukuta huo. Ukungu ni wa kawaida. Gomba lamaji lina funiko nyeusi linalochomoza kutoka ardhini, kikaribu na ukuta, kikionyesha chemchemi ya maji.